Darasa lenye wanafunzi walioketi kwenye madawati wakihudhuria mhadhara au shughuli za kujifunza. Madirisha makubwa huingiza mwanga wa asili na wanafunzi wamevaa mavazi ya kawaida, baadhi yao wana madaftari na kalamu mezani wakionekana kuchukua noti au kufanya kazi ya darasani. Hii ni taswira ya kawaida ya mazingira ya vyuo vikuu au vyuo vya elimu ya juu, ikisisitiza umuhimu wa elimu na ushiriki wa wanafunzi katika kujifunza.

Ukumbi wa mihadhara uliojaa wanafunzi wakiwa wameketi kwenye safu za viti vilivyopangwa kwa mteremko. Wanafunzi wengi wanakompyuta mpakato na daftari wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele ya sikrini kubwa. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa kuwakilisha mazingira ya kisasa ya kujifunzia. Hii ni taswira halisi ya chuo kikuu au chuo cha elimu ya juu ikionesha umuhimu wa elimu na teknolojia katika mazingira ya kisasa ya kitaaluma.